Mama pamoja na mtoto wakiwa wamevaa fulana za rangi nyeupe, wakiwa wameshikilia mswaki mkononi ulio na dawa ya meno, ambao wanatumia kwa kusugua au kusafisha meno yao.

Daktari wa meno aliyevaa koti refu la rangi nyeupe, akiwa anafanya mafunzo akitumia meno ya bandia pamoja na kifaa anachotumia kusafishia meno hayo.

Daktari wa meno aliyevaa mavazi ya rangi ya bluu, akiwa anatoa huduma za matibabu kwa mgonjwa wa kike aliyelala katika kitanda, akiwa amepanua kinywa na daktari akiwa anamng'oa jino na kumfuta damu.

Daktari wa memo wa jisia ya kike akiwa amevaa kofia, barakoa na miwani ya lenzi akiwa anatoa huduma za matibabu kwa mgonjwa aliyelala juu ya kitanda akiwa amepanua jino na daktari akiwa anamfanyia ukaguzi.

Mazingira hatarishi yaliyo na maji machafu yanayotiririka kwa kasi sana, kukiwa na mwanamke alidumbukia katika maji hayo, akiwa anapewa msaada wa kuvutwa na watu waliosimama katika kibaraza kidogo kilichopo pembeni ya maji hayo.

Mwalimu akiwa katika eneo lenye uwazi mkubwa lenye nyasi fupi za rangi ya kijani, akiwa anatoa mafunzo ya vitendo ya utunzaji wa mazingira kwa kuwaelekeza wanafunzi kupanda miche ya miti katika eneo hilo.

Mazingira yenye majengo ya hospitali yaliyotengenezwa kwa matofali ya kuchoma, kukiwa na kibanda kidogo kilichotengenezwa kwa chuma; ambacho kinatumika kuhifadhi mitungi ya gesi, inayoleta hewa safi ndani ya jengo hilo au ambayo hutumiwa kwa wagonjwa wenye matatizo ya upumuaji.

Daktari wa meno aliyevaa koti refu la rangi nyeupe, akiwa ana mtoa huduma za matibabu kwa mgonjwa aliyelala juu ya kitanda, akiwa amepanua kinywa na kuchomwa sindano.

Daktari anayetibu magonjwa mbalimbali akiwa amevaa koti jeupe akiketi katika ofisi yake, mezani kukiwa na kompyuta mpakato na nyuma yake kukiwa na rafu za mbao zenye vitabu vya aina mbalimbali.

Wauguzi waliovaaa makoti marefu ya rangi nyeupe, kofia vichwani pamoja na barakoa zinazoziba mdomo pamoja na pua; wakiwa katika chumba cha hospitali wakifanya shughuli mbalimbali.

Daktari wa kike aliyevaa koti refu la rangi nyeupe akiwa anamkagua mama mjamzito aliyelala juu ya kitanda, akiangalia maendeleo ya mtoto aliyepo tumboni kwa kutumia skrini ya kompyuta iliyoko pembeni.

Kijana wa kiume mwenye nyuso ya kutabasanu aliyevalia mavazi ya udaktari, akiwa amesimama, mfukoni kukiwa na kalamu inayotumika kuandikia, mikono akiwa ameweka nyuma.

Daktari aliyevaa koti refu la rangi nyeupe, akiwa ndani ya chumba kinachouzwa dawa mbalimbali, akiwa anatoa dawa hizo na kumpatia mteja aliyesimama nje ya dirisha dogo.

Maua yaliyostawi vizuri pamoja na mimea ya rangi ya kijani, ambayo hutumika kama dawa za asili, pale inapochemshwa au kupondwapondwa, ambayo inatibu magonjwa mbalimbali.

Kijiti cha mti kilicho na magome, pamoja na jani la rangi ya kijani lililoota, vikiwa vimewekwa katika kikombe juu ya meza, ikiwa ni maandalizi ya utengenezaji wa dawa ya asili, ambazo hutibu magonjwa mbalimbali.

Dawa za asili au za kienyeji ambazo zimetengenezwa vizuri, na kuwekwa katika muundo wa vidonge vidogo vya rangi ya kijani ambavyo hutumika kutibu magonjwa mbalimbali.

Dawa za kienyeji au asili ambazo zipo katika mfumo wa kimiminika, zikiwa zimehifadhiwa katika makopo yenye vibandiko, vinavyoonesha matumizi ya dawa hiyo pamoja na magonjwa yanayotibu.